Chupa za plastiki zilizo na ukubwa tofauti tofauti huku baadhi zikiwa na dawa za mifugo na nyingine zikiwa na dawa kwa ajili ya mimea zimepangwa vizuri na kufungwa ili zisiweze kuharibika pale wakulima na wafugaji wanapokuja kununua.

Mwanamke mmoja mfanyabiashara akiwa ndani ya duka lake, huku nyuma yake kukiwa na shelfu zilizotengenezwa kwa mbao na kupangwa vitu vya aiana tofautitofauti kama vile mbegu, zilizowekwa katika vifungashio vyenye rangi na maumbo tofautitofauti.

chupa ndogo ya plastiki yenye rangi nyeupe iliyofungwa vizuri huku pembeni kukiwa na boksi lake ambalo linatumika kutunzia dawa hiyo inayotumika katika kutibu magonjwa mbalimbali kwa mifugo kama vile ng'ombe mbuzi pamoja na farasi.

Duka linalouza pembejeo pamoja na dawa za mifugo, likiwa lina mashelfu yaliyotengenezwa kwa vioo na ndani kukiwa na chupa pamoja na vifungashio tofautitofauti, ambavyo vimetumika kuhifadhi dawa pamoja na pembejeo za kilimo.

Katika eneo la duka linalo uza pembejeo za kilimo pamoja na madawa ya mifugo, kukiwa na mabango mbalimbali yanayo elezea dawa pamoja na pembejeo za kilimo zinazo patikana katika duka hilo.

Chupa kubwa ya plastiki iliyo na rangi nyeusi, iliyofungwa vizuri, imetumika kuhifadhia dawa ya mifugo mfano wa ng'ombe, pia imebandikwa karatasi yenye rangi ya machungwa pamoja na picha ya mchoro wa ng'ombe. Dawa hii hutumika kutibu magonjwa mbalimbali kwa wanyama.

Mwanamke mmoja mfanyabiashara, akiwa anapanga bidhaa zake katika duka linalouza pembejeo pamoja na madawa ya mifugo. Anazipanga katika mashelfu, dawa pamoja na pembejeo za kilimo zikiwa zimehifadhiwa ndani ya vifungashio tofautitofauti kama vile chupa za plastiki.

Boksi dogo lenye rangi nyeupe, ambalo limetumika kuhifadhia dawa za mifugo; linamaandishi yenye rangi za aina tofautitofauti. Huku maelezo juu ya matumizi ya dawa hiyo yakiwa yameandikwa juu ya boksi.

Boksi dogo lililotumika kuhifadhia dawa ya mifugo; kama vile mbwa na paka, likiwa na rangi za aina tofautitofauti pia na maelezo mbalimbali juu ya matumizi ya dawa iliyo ndani ya boksi hilo.

Mwanaume mmoja aliye ovaroli akiwa katika eneo la kibanda kilichotengenezwa kwa mbao na kuwekwa bati akiandaa mbolea ambayo hutumika katika kuoteshea mimiea ya aina tofauti mashambani. Mbolea hii ni ya asili hivyo haiasili mimea.

Boksi dogo linalotumika kuhifadhia dawa likiwa na rangi nyeupe, kijani pamoja na rangi nyingine ina maandishi yenye rangi tofautitofauti pamoja na picha ya mbwa. Maandishi hayo yanayoelezea namna ya matumizi ya dawa hiyo kwa mbwa.

Kopo dogo la dawa la plastiki lililofunikwa na kufungwa vizuri huku pembeni yake kukiwa na boksi ambalo linatumika kuhifadhia kopo hilo. Lina dawa ambayo hutumika kutibu magonjwa mbalimbali kwa wanyama wanao fungwa kama vile mbwa na paka.

Vifungashio vinavyotumika kuhifadhia dawa ya mifugo; inayotibu magonjwa mbalimbali kwa ng'ombe, kondoo, mbuzi pamoja na kuku vimehifadhiwa vizuri, pia zina maandishi mbalimbali ambayo yanaelezea juu ya matumizi ya dawa hizi.

Chupa ya plastiki iliyo na rangi nyeupe pamoja na mfuniko wa kijani imetumika katika kuifazia dawa ya mifugo aina ya ng'ombe, juu kukiwa na karatasi iliyo na rangi pamoja na maandishi tofauti tofauti, ambayo yanaelezea juu ya matumizi ya dawa hiyo.

Ndani ya duka ambalo linatoa bidhaa za pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo. Moja ya kifungashio aina ya boksi lenye rangi ya njano na nyeupe, ambayo ndani yake inahifadhiwa chupa yenye dawa kwa ajili ya mifugo wanaofugwa majumbani; inayowasaidia kuwatibu magonjwa mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa la pembejeo za kilimo bidhaa aina ya mbolea inauzwa ikiwa imewekwa kwenye mifuko yenye ukubwa tofauti, ikiwa imeanzia kilo: kumi, ishirini na tano pamoja na hamsini; kulingana na ukubwa wa shamba la mteja na uwezo wake wa kununua.

Nje ya duka kubwa ambalo linauza bidhaa mbalimbali za pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, gari imefika ikiwa inaendelea kushusha mzigo wa mbolea; ambayo kwa kawaida huwa inatumika kustawishia mazao na kumpatia mkulima faida.

Mifuko iliyo na rangi nyeupe ambayo inamaandishi ya rangi nyeusi pamoja na kijani, imeifadhiwa vizuri ndani ya chumba kikubwa imeetumika katika kuhifadhia mbolea ambayo inatumika nawakulima katika kukuzia mimea ya aina mbalimbali shambani.

Wakulima watatu wa kiume; wakiwa wanaendelea na zoezi la uvunaji huku mmoja wao akiwa anapakia mahindi; ambayo yamekomaa vizuri katika magunia ili waweze kuyapakia na kupeleka sokoni kwa ajili ya kuyauza na kujipatia kipato.

Mwanaume mmoja mkulima aliyevaa fulana ya rangi nyekundu akiwa katika shamba lililopandwa miti ya matunda aina ya papai ambayo imebeba matunda mengi yenye rangi ya kijani, akichuma tunda moja wapo lililokomaa lenye rangi ya njano ili aweze kulipeleka sokoni na kuliuza na ajipatie kipato.

Shamba kubwa lililolimwa mimea jamii ya nyanya imeweka matunda mengi yaliyo na rangi nyekundu na tayari yamekomaa, mkulima anaweza kuyavuna na kupeleka sokoni ili akayauze na aweze kujipatia kipato.

Wakulima wakiwa katika eneo la shamba wakiendelea kupakia zao lao la viazi mviringo, ambavyo wametoka kuvivuna shambani katika magunia, na kuvifunga vizuri ili waweze kupakia katika gari kubwa aina ya fuso, lililosimama mbele yao ili wapeleke sokoni kwa ajili ya kuviuza na kujipatia kipato.

Katika shamba kubwa lililolimwa na kupandwa miti ya kahawa kukiwa na mwanaume mmoja ambae ni mkulima akivuna matunda ya zao hilo yaliyo na rangi tofautitofauti kama vile:- nyekundu, njano pamoja na kijani ili aweze kuyapeleka sokoni na kuyauza.

Wanawake wawili wanaoishi pembezoni mwa mji, ambao wanajishughulisha na kilimo cha matunda aina ya maembe na sasa yamekomaa, wakiwa wameyachuma baadhi na kusimama kando ya mti wake, ambapo wanayasubiri sasa yaweze kuiva na kuchuma na kusafirisha kuelekea kiwandani, ambapo huchakatwa na kupatikana bidhaa za aina nyingine.

Kando ya barabara ya vumbi, eneo la kijijini linavunwa shamba ambalo zimeoandwa nyanya ambazo ni zao la biashara zikiwekwa kwenye maboksi ya plastiki, ili kuanza kusafirishwa na kupelekwa mjini ambapo zitauzwa kwa bei ya juu kulinganisha na kule kijijini na kumpatia mkulima faida.

Wakulima mbalimbali wakiwa wameketi katika eneo la wazi, wakiendelea na zoezi la kusafisha pamoja na kuchambua mazao ya kahawa; yaliyokomaa vizuri kwa rangi nyekundu, kijani pamoja na njano, ili waweze kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuyauza na kujipatia kipato.

Wakulima wengi wakiendelea na zoezi la kuchambua viazi mviringo ambavyo wametoka kuvivuna katika shamba lao, ili waweze kuvisafirisha na kupeleka sokoni wakaviuze na wajipatie kipato.

Wakulima wakiwa wanaendelea na zoezi la kupakia mazao ya mahindi; ambayo wametoka kuyavuna katika shamba lao lililo pembeni. Wanapakia katika magunia ili waweze kuyasafirisha na kupeleka sokoni, kwa ajili ya kuyauza na wajipatie kipato.

Wanaume wawili wakulima wakiwa katika eneo la shamba lililolimwa na kupandwa miemea ya aina tofauti tofauti kama vile mahindi, wakiwa wamesimama mbele ya mti mfupi wakiwa wameshika matunda aina ya maembe ambayo yakikomaa huyavuna na kuyapeleka sokoni ili wajipatie kipato.

Wanawake wengi wakulima wakiwa katika eneo la shamba ambapo wametoka kuvuna zao la kahawa na kuliweka chini, wanachambua na kutoa takataka zoote ili waweze kulipeleka sokoni wakauze na wapate kunufaika.

Mwanaume mmoja ambaye ni mkulima akiwa anapakia mahindi ambayo bado yana maganda yake katika ndoo yenye rangi ya kijani. Huku pembeni yake kukiwa kuna shamba kubwa ambalo bado lina mahindi mengine. Mahindi haya atayachukua na kuyapeleka sokoni ili akayauze na ajipatia kipato.

Mwanaume mmoja mkulima aliyevaa fulana ya rangi ya njano akiwa katika shamba kubwa lililopandwa miti ya kahawa akichuma matunda mengi yaliyo na rangi nyekundu kwa ajili ya kuyapeleka sokoni ili akayauze na aweze kujipatia kipato

Mkulima mmoja wa kiume akiwa anamwaga vitunguu kutoka kwenye kikapu kwenda katika eneo la chini lililo na vitunguu maji vingi, ambavyo ametoka kuvivuna shambani akimaliza zoezi la uvunaji atavichukua na kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mwanaume mmoja mkulima aliyevaa koti la rangi ya kijani, akiwa ametoka kukata ndizi katika shamba lake kubwa alilopanda mimea ya migomba. Ndizi hii ataichukua na kuipeleka sokoni kwa ajili ya kuiuza ili aweze kujipatia kipato.

Wakulima wengi wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wanamalizia zoezi lao la kuvuna vitunguu maji ambavyo vingine tayari wameanza kupakia katika magunia ili waweze kuvisafirisha na kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuza na waweze kunufaika kwa zao hilo.

Eneo la shamba ambalo limerundikwa nyanya nyingi zenye rangi nyekundu, huku chache zikiwa na rangi ya kijani ambazo zimetoka kuvunwa katika shamba nyanya hizi zitapelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa ili mkulima aweze kujipatia kipato.

Zao la biashara aina ya parachichi, baada ya kuzaliana kwa wingi na kuchumwa na sasa yamewekwa ndani ya maboksi yenye rangi ya njano, yakisubiria usafiri ili yaweze kupelekwa sokoni ambapo yanauzwa kwa wateja wote wa jumla na rejareja; hasa wanaokwenda kuyatumia kwa ajili ya chakula nyumbani.

Eneo la shamba lililovunwa vitunguu maji na kuwekwa katika sehemu moja, ambavyo vikikauka vizuri litachukuliwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa ili wakulima waweze kunufaika na zao hilo.

Zao la biashara aina ya mihogo limevunwa kwa wingi na kuwekwa ndani ya mifuko ili kuanza safari ya kupeleka kwenye masoko yaliyopo mijini. Ambapo huwa yananunuliwa sana msimu wa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa waislamu, ambapo hutumia sana wakati wa chakula cha jioni.

Wakulima wakiwa katika eneo la ashamba, ambalo wanaendelea na zoezi la kuvuna mahindi ambayo yameanza kukauka vizuri; wakimaliza zoezi hili, watachukua mazao hayo ya mahindi na kupeleka sokoni ili wakayauze na waweze kujipatia kipato.

Kijana wa kiume ambaye amejikita katika kilimo cha biashara ya zao la biashara aina ya hoho; na sasa amezivuna na zimetoka kwa wingi akizishika mikononi mwake na kuzifurahia, wakati ambapo anazipanga kwenye mifuko ili kuzipeleka kiwandani.

Ndani ya shamba nyumba kubwa ambalo limejengwa na kutengenezwa katika ubora na ustadi wa hali ya juu, tayari zao la biashara aina ya pilipili hoho zimevunwa kwa wingi zikisubiria kusafirishwa ili kupelekwa kiwandani, ambapo zitachakatwa na kupatikana bidhaa nyingine zitakazouzwa katika masoko ya nje ya nchi.

Mashine kubwa na ya kisasa inayotumika katika kuvuna mahindi katika shamba kubwa, ambalo zoezi hili likikamilika mkulima atachukua mahindi hayo na kupeleka sokoni ili akayauze na aweze kujipatia kipato.

Wakulima ambao ni wachapakazi wanavuna zao la biashara aina ya kahawa, na sasa wanazisomba kutoka shambani na kuziweka eneo moja, ambapo wanazichambua zile zilizobora zaidi kuziweka kwenye mifuko au maboksi na kuanza safari ya kuelekea kiwandani.

Mwanaume mmoja mkulima akiwa katika eneo la shamba akishika zao la mahindi ambayo yameanza kukomaa vizuri. Mahindi haya yakikomaa atayavuna na kupelela sokoni ili akayauze na aweze kujipatia kipato.

Wakulima wa jinsia ya kiume, wakiwa katika shamba kubwa lililolimwa na kupandwa mimea jamii ya migomba, wakiweka miti katika migomba iliyobeba mikungu mikubwa ya ndizi, ambazo zikikomaa watavuna na kupeleka sokoni ili kujipatia kipato.

Wakulima pamoja na wafanyabiashara, wameungana kwa pamoja ili kuweza kubeba ndizi ambazo zimevunwa tayari na kuzipakia ndani ya gari ili kuanza safari ya kuelekea sokoni; na kuweza kuziuza kwa wateja mbalimbali wanaozitumia: majumbani, hotelini, kwenye migahawa, na hata wale wanaokwenda kuziivisha.

Mwanaume mmoja mkulima aliyevaa fulana ya rangi ya bluu, akiwa katika shamba kubwa lililopandwa miti ya kahawa, akichuma matunda ya zao hilo ambayo yana rangi ya kijani pamoja na nyekundu ili aweze kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuyauza.

Eneo dogo la shamba lililolimwa mimea ya aina tofautitofauti, ambayo imechipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mingine ikiwa na maua yenye rangi tofautitofauti, ikikomaa itavunwa na mkulima atapeleka sokoni ili akayauze na ajipatie kipato.

Wanakijiji ambao wana jishuhulisha na zao la biashara aina ya kahawa baada ya kuzichuma na kuziweka sehemu moja, sasa wanazichambua kwa makini ili kuweza kuzipata zile ambazo ni bora zaidi na kuzipeleka kiwandani kuchakata, na badae kupatikana bidhaa nyingine itakayouzwa mpaka nje ya nchi.

Wakulima wakiwa shambani, wanaendelea na mavuno ya moja ya zao la biashara na la chakula aina ya mahindi, ili baadaye kwenda kuyaanika yaweze kukauka vizuri na kuyapeleka sokoni kuwauzia wateja wote, ambao watatumia kwa chakula nyumbani au kwenye migahawa.

Mwanamke ambaye ni mkulima, wa zao la biashara ya mahindi lishe, baada ya kuyavuna shambani na sasa ameyaleta nyumbani ili kuendelea kuyaanika; akiwa ameyashika baadhi ili kuonyesha mfano wa mazao bora, ambayo amejipatia kutokana ya kufanya kazi kwa bidii, kutumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji pamoja na mbolea.

Shamba kubwa limepandwa zao la biashara ya nyanya zikiwa kwenye hatua ya kati, ambapo zinatoa maua na mkulima anazifunga juu ya miti ili zitakapoanza kutoa matunda yasiweze kuharibika kwa kukaa chini kwenye ardhi; na hatimaye aweze kujipatia mavuno ya kutosha.

Mwanamke mchapakazi ambaye anajishughulisha na kilimo cha zao la biashara aina ya mahindi, baada ya kuvuna na kuyaanika kando ya shamba lake, anayakagua ikiwa yamekauka vizuri ili kuweza kuyaandaa, kwenda madhine kuyasaga na kupata unga ambao atauza.

Wakulima wengi wanawake huku baadhi wakiwa wamebeba watoto wadogo migongoni wakiwa katika shamba kubwa ambalo wanaendelea na zoezi ya kuvuna viazi mviringo ambavyo wakikamilisha zoezi hili watavipeleka sokoni kwa ajili ya kuuza na waweze kujipatia kipato.

Eneo dogo la ardhi lililopandwa mimea jamii ya migomba ambayo imechipua kwa rangi ya kijani kibichi. Migomba hii itabeba mikungu ya ndizi ambazo zikikomaa mkulima atachukua na kupeleka sokoni ili akaziuze na ajipatie kipato.

Mkulima ambaye amejikita katika biashara ya ndizi na sasa ameipanda migomba yake ambayo iko katika hatua za awali kabisa; akiendelea kuweka mbolea, kumwagilia ili hatimaye itakapofika wakati wa mavuno aweze kujihakikishia kupata faida kubwa kulingana na kazi ambayo ameifanya.

Mwanaume mmoja mkulima akiwa amechuchumaa katika eneo la shamba lililopandwa mimea ya matikiti maji, ambayo imetoa matunda makubwa akiwa ameshika kipande cha tunda hilo ambalo limekomaa, akimaliza zoezi la uvunaji atayapeleka sokoni kwa ajili ya kuyauza.

Katika eneo la wazi kukiwa na wakulima wengi ambao ni wanawake na wanaume wakiwa wameketi kimakundi makundi, wakichambua matunda ya zao la kahawa ambayo wametoka kuvuna shambani ili waweze kuyapeleka sokoni na kuyauza na wajipatie kipato.

Wakulima ambao wanaishi pembezoni mwa mji, baada ya kulima shamba ambalo lipo kando ya makazi yao na kupiga matuta na juu yake kupanda zao la biashara aina ya maharage. Na sasa yamemea vizuri wakiendelea kupalilia kuweka mbolea na kumwagilia, ili kuhakikisha yanakua vizuri na kupata ushindani mkubwa sokoni.

Sehemu ya shamba, iliyo tengenezwa kisasa, ikiwa imelimwa katika mfumo wa matuta na kupandwa mimea, iliyo na rangi ya kijani kubichi, ambayo imezaa matunda yaliyo na rangi ya njano pamoja na nyekundu. Matunda haya huitwa pilipili hoho.

Katika eneo dogo la ardhi, lililolimwa na kupandwa mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kukiwa kumepitishiwa mabomba marefu meusi ambayo yanatumika katika umwagiliaji wa mimea hiyo hapo shambani.

Shamba kubwa lilolimwa na kupandwa miti ya mapapai; ambayo baadhi ikiwa na matunda na mengine yakiwa yameanguka chini, yakiwa na rangi ya kijani pamoja na njano. Matunda haya huwasaidia wakulima kwa ajili ya chakula au kuyauza na kuweza kujipatia kipato.

Mwanaume mmoja mkulima akiwa amesimama katika barabara ndogo iliyopo kwenye shamba lake kubwa akiwa ametoka kuvuna matunda aina ya tikiti maji. Ambayo mengine ameyaweka chini na moja akiwa amelibebe juu ya bega lake.

Wakulima wanne huku watatu wakiwa wamevaa sare ya maovaroli ya rangi ya kijani na mmoja akiwa amevaa koti jekundu na mmoja akiwa katika eneo kubwa la shamba wamezunguka mti mdogo wakiendelea kuvuna matunda ya mti huo na kuweka katika vyombo vya plastiki vilivyo na rangi ya njano.

Vyombo vya plastiki vilivyo na rangi tofautitofauti, vimetumika katika kupandia mbegu za mimea ya aina mbalimbali, huku baadhi ya mbegu zikianza kuchipua, ambazo wakulima watazichukua na kuhamishia katika mashamba au bustani.

Wakulima wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wameketi pembeni mwa shamba kubwa lililoota majani marefu, huku wakiwa wametoka katika zoezi la kuvuna viazi vitamu ambavyo wameviweka pamoja chini wakichambua ili waweze kuweza katika matenga yaliyo na rangi ya kijani pamoja na bluu.

Eneo la shamba lililolimwa na kupandwa mimea ambayo imeanza kuota na kuchukua kwa rangi ya kijani kibichi, pia kukiwa kumepitishiwa mipira ambayo inatumika katika umwagiliaji wa mimea hiyo hapo shambani hivyo kuwarahisishia zoezi la umwagiliaji kwa wakulima.

Mkulima mmoja wa kiume akiwa anachuchumaa katika eneo la shamba ameshika kipande cha tikiti maji ambacho ametoka kuvuna katika shamba lake lililo na matunda mengi aina ya tikiti maji.

mwanaume mmoja ambaye ni mkulima, akiwa ameegemea rundo kubwa la kabeji ambalo ametoka kulivuna katika shamba lake. Kabeji hizi hutumika kama chakula kwa mkulima huyu au anaweza kuziuza ili aweze kujipatia kipato.

Mimea jamii ya nyanya ikuwa imepandwa katika mifuko iliyojazwa vizuri udongo imechipua na kumea kwa rangi ya kijani kibichi, pia imetoa matunda mengi ya rangi nyekundu huku machache yakiwa ya kijani, matunda haya humsaidia mkulima kupata kipato au anaweza kutumia kama chakula nyumbani kwake.

Shamba kubwa lililolimwa na kupandwa miti ya matunda aina ya papai, ambayo imebeba matunda mengi yaliyo na rangi ya kijani na bado hayajakomaa. Matunda haya yakivunwa humsaidia mkulima kupata chakula au fedha pindi atakapoyauza.

Katika eneo la shamba kukiwa na wakulima wawili wa jinsia ya kiume ambao wanabeba matenga ya plastiki na kuyapanga vizuri, yamejaa viazi vitamu ambavyo wametoka kuvivuna shambani, ili waweze kuvisafirisha na kupeleka sokoni wakauze na wajipatie kipato.

Shamba kubwa lililolimwa na kupandwa mimea jamii ya migomba ambayo baadhi yake ikiwa imebeba mikungu ya ndizi, ambayo ikikomaa hutumika kama chakula kwa wakulima au wakulima huyauza mazao hayo ili kujipatia kipato.

Mwanaume mmoja mkulima akiwa katika eneo lake la shamba, alililopanda mimea jamii ya nyanya, katika mifuko mingi ya plastiki iliyo na rangi nyeusi, ambayo mimea hiyo ikiwa imetoa nyanya zilizo na rangi ya kijani, huku baadhi zikiwa na rangi nyekundu.

Wakulima wengi wa jinsia ya kike na kiume, huku baadhi yao wakiwa wamevaa sare ya maovaroli yaliyo na rangi ya bluu. Baadhi wakiwa wameketi na wengine wakiwa wamesimama, wakiendelea na zoezi la kupanga nyanya ambazo wametoka kuzivuna, katika vyombo mbalimbali vya plastiki.

Wakulima wawili wakiwa wamepanda mashine kubwa na ya kisasa, inayoitwa trekta. Huku mmoja akiwa anaendesha na mwingine akiwa amekalia jembe kubwa, ambalo linatumika katika kutifuatifua na kuchanganya udongo katika shamba lao.

Mashine kubwa aina ya trekta iliyofungwa jembe lililo na rangi nyekundu, pamoja na nyeusi, ambalo linatumika katika kulima na kuliandaa shamba kubwa ili mkulima aweze kupanda mazao yake ya aina tofautitofauti.

Mkulima moja wa kiume akiwa anaendesha mashine kubwa ya kisasa iliyo na rangi ya kijani pamoja na nyeusi, huku nyuma yake kukiwa kumefungwa jembe kubwa ambalo linatumika katika kulima na kuliandaa shamba ambalo litapandwa mazao mbalimbali katika msimu wa kilimo.

Moja ya mashine ya kilimo cha kisasa, ikiwa katikati ya shamba ambalo tayari trekta imepita na kulima, sasa inasawazisha na kufukia mashimo yote ambayo yamebaki, ili kumpatia fursa mkulima kuweza kusia mbegu na baadaye kupata miche ya kupandikiza shambani.

Mashine ndogo na ya kisasa iliyo na rangi nyekundu pamoja na nyeusi ina dumu dogo lenye rangi nyeupe pamoja na mfuniko mweusi, inatumika katika kutifulia eneo la shamba ili kuliandaa kwa ajili ya kilimo.

Mashine ndogo na ya kisasa iliyo na rangi ya kijani, nyeusi pamoja na nyekundu imewekwa katika eneo la wazi lililo na majani mafupi, inatumika mashambani kwajili ya kuandaa shamba ambalo mkulima atalitumia.

Ndani ya shamba la kisasa, kukiwa na mashine pamoja na mitambo ya aina mbalimbali, ambayo inatumika katika kukuzia na kuzalishia mimea iliyoota kwa rangi ya kijani kibichi. Hii inaashiria utumiaji wa mashine katika kilimo.

Mwanaume mmoja mkulima aliyevaa suruali ya rangi nyeusi akiwa anatumia mshine ndogo na ya kisasa iliyo na rangi nyekundu pamoja na maguruduma madogo, katika kulima na kuliandaa shamba ambalo atapanda mimea ya aina tofautitofauti.

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume wakiwa wamepanda katika mashine kubwa na ya kisasa inayoitwa trekta, huku nyuma wakiwa wamefunga jembe kubwa ambalo linalima na kutifua tifua udongo katika shamba lao ambalo watapanda mimea tofauti tofauti.

Mashine ya kulimia aina ya trekta, ipo katikati ya shamba kubwa la mazao ya biashara, ikiendelea kulima na kutifua vumbi ili kusawazisha vizuri shamba hilo la mkulima; aweze kupanda mazao yake na hatimaye aweze kujipatia kipato msimu wa mavuno utakapofika.

Moja ya mashine ya kilimo aina ya trekta, ipo katikati ya shamba kubwa ambapo nyuma imefungwa kifaa maalumu kinachokata nyasi ikiendelea kuzikata na baadaye kuweza kusafishwa shamba zima, na mkulima kupata fursa ya kuendelea na shughuli zake.

Mwanaume mmoja mkulima akiwa amepanda katika mashine kubwa na ya kisasa; iliyofungwa jembe kubwa nyuma yake, akiiendesha ili kulima shamba kwa ajili ya kuliandaa katika msimu huu wa kilimo. Shamba hili likiwa limezungukwa na miti iliyo na rangi ya kijani.

Mboga za majani zimeota na kukua kwa rangi ya kijani kibichi huku baadhi zikiwa na rangi ya tofauti, zimepandwa katika vifaa maalumu au mashine ambazo zinasaidia mbogamboga hizi ziweze kukua vizuri.

Baadhi ya mashine maalumu, ambazo zinatumika katika kilimo cha kisasa, zikiwa zimewekwa ndani na tayari baadhi ya mimea imepandwa; ikiendelea kustawi vizuri na kuendelea kukua kukaribia wakati ambapo mkulima atajionea ni muda muafaka wa mavuno na kuweza kujipatia faida, ambayo anaitegemea.

Mashine kubwa na ya kisasa aina ya trekta ambayo inaendeshwa na mkulima mmoja, huku nyuma ya mashine hiyo kukiwa kumefungwa jembe kubwa lenye rangi nyekundu ambalo linatumika katika kulima na kuliandaa shamba ya mkulima huyo.

Mkulima mmoja akiwa ndani ya mashine kubwa; inayoitwa trekta yenye rangi ya bluu pamoja na matairi makubwa yenye rangi nyeusi, huku nyuma yake kukiwa kumefungwa jembe kubwa ambalo linalima katika shamba.

Wanaume wawili wapo juu ya moja ya mashine ya kilimo aina ya trekta, wanaendelea kulima shamba ambalo linaandaliwa kwa ajili ya msimu mpya wa kilimo, huku kando kukiwa na mahindi ambayo yanakaribia kukomaa, kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Chombo maalumu kilichotengenezwa kwa kioo, kikiwa kimejazwa maji pamoja na mapambo ya aina tofautitofauti kama vile mawe yaliyo na rangi mbalimbali, kikiwa na samaki walio na rangi tofautitofauti. Chombo hiki hutumika katika kufugia samaki hawa ambao ni wa mapambo.

Bwawa kubwa na la kisasa lililo na mashine pamoja na mitambo ya aina tofauti tofauti likiwa limejazwa maji na ndani kukiwa na samaki ambao wanafugwa katika bwawa hilo samaki hawa hutumika kama chakula na pia huuzwa ili mfugaji aweze kujipatia kipato.

Mwanaume mmoja ambaye ni mkulima, akiwa katika eneo la wazi lililopandwa miche ya miti ya aina tofautitofauti; ambayo huchukuliwa na kwenda kupandwa katika maeneo mbalimbali ili kuanzisha misitu ambayo sio ya asili.

Eneo maalumu ambalo linapatikana pembezoni mwa mji, lililotengwa maalumu kwa ajili ya utengenezaji na ukuzaji wa vitalu vya miti, ambayo baadaye ikishakomaa huvunwa na kupelekwa kupandwa maeneo ya misitu, ili kuweza baadaye kuvuna miti ambayo huuzwa hata nje ya nchi na kujipatia kipato.

Wanaume wawili wakiwa katika eneo la wazi lililo na miche midogo ya miti mingi wakimwagilia miche hiyo kwa kutumia mipira ambayo inapitisha maji miche hii ya miti hutumika katika kwenda kupandwa mazingira ya aina tofauti tofauti ili kuzalisha misitu.

Mwanamke mmoja aliyevaa kofia nyeupe, fulana ya rangi ya bluu pamoja na suruali akiwa amechuchumaa katika eneo lililotoka kukatwa miti, akiwa anapanda mti mmoja ambao ameushikilia mkononi.

Katika eneo la msitu lililo na mto ulio na maji tiririsha ambayo yana rangi ya uchafu, kukiwa na majani mafupi pamoja na miti, na vichaka vingi vyenye rangi ya kijani kibichi. Hii inayoonyesha ni eneo la msitu.

Katika eneo la wazi lililo na miti mirefu, kumetengenezwa vichanja kwa mbao na kuwekwa mabomba marefu ya plastiki, ambayo yamepandwa mbogamboga zilizomea kwa rangi ya kijani kibichi. Kilimo hiki hufahamika kama kilimo kisichotumia udongo bali kinatumia maji.

Mbogamboga za majani zikiwa zimepandwa katika matundu madogo yaliyopo katika mabomba marefu meupe ambayo yanapitisha maji pamoja na virutubisho mbalimbali ili mbogamboga hizo ziweze kukua na kukomaa vizuri, kilimo hiki hakitumii kabisa udongo.

Kwa kutumia kilimo cha haidroponi, mtunza bustani amepanda mboga za majani aina ya chainizi, akiendelea kuziangalia kwa umakini ili kuhakikisha wakati wa mavuno unapofika zinaweza kuwa tayari na kufaa kwa chakula kwa ajili: yake, familia na majirani.

Katika eneo la wazi, kukiwa na vichanja vilivyotengenezwa kwa mbao, kumewekwa mabomba marefu yaliyopandwa mbogamboga zenye rangi ya kijani kibichi, mabomba haya hupitisha maji pamoja virutubisho mbalimbali ili mimea hiyo iweze kukua. Kilimo hiki hakitumii kabisa udongo.

Mtunza bustani ambaye ni amejikita katika kilimo cha kisasa cha haidroponi, ameyapanda mashina mawili ya mboga za majani aina ya Chainizi, akiendelea kuzikagua na kuangalia kwa makini endapo zina wadudu wowote wanao shambulia zikikaribia wakati wa mavuno.

Mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiwa imepandwa ndani ya mabomba marefu meupe, ambayo yanapitisha maji pamoja na virutubisho mbalimbali ili mimea hiyo iweze kukua vizuri.

Shamba lililo jengwa kisasa likiwa limewekwa mabomba marefu yenye rangi nyeupe, na kupandwa mbogamboga katika matundu madogo yaliyopo katika mabomba hayo. Mabomba haya hupitisha maji yaliyo na virutubisho mbalimbali ili mimea hii iweze kukua na kilimo hiki hakitumii udongo.

Katika eneo dogo kukiwa na mabomba mafupi meupe pamoja na vyombo vingine vya plastiki ambavyo vimepandwa mimea yenye rangi ya kijani kibichi, vyombo hivi pamoja na mabomba hutunza maji yenye virutubisho mbalimbali ili mimea hiyo iweze kukua vizuri.

Mimea ya mboga mboga iliyo na rangi ya kijani kibichi ikiwa imepandwa kwenye matundu madogo yaliyopo kwenye mabomba marefu meupe ambayo yanapitisha maji pamoja na virutubisho mbalimbali ili mboga mboga hizo ziweze kukua vizuri kilimo hiki hakitumii udongo

Mabomba mawili marefu yenye rangi ya kijivu yakiwa yamewekwa juu ya kichanja kilichotengenezwa kwa mbao yamepandwa mimea midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi mabomba haya yanapitisha maji pamoja na virutubisho mbalimbali ili nimea hiyo iweze kukua vizuri.

Chombo kidogo cha plastiki kilicho na rangi nyeupe kikiwa kimepandwa mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Chombo hiki kinapitishwa maji pamoja na virutubisho mbalimbali ili mimea iweze kukua. Kilimo hiki hakitumii udongo.

Kwa kutumia kilimo cha haidroponi mkulima amepanda mazao yake, na sasa yanastawi vizuri kutokana na maji yenye virutubisho ya kutosha kupelekea kupata kijani kibichi, na kumpatia matumaini ya uwezekano mkubwa wa kuvuna mazao ya kutosha misimu wa mavuno utakapowadia.

Mwanaume mmoja mkulima akiwa katika eneo la shamba lililotengenezwa kisasa kwa kutumia vyuma na kuwekwa matolubai ambayo yanapitisha mwanga. Pia kukiwa na mabomba marefu meupe yaliyopandwa miche ya matunda ambayo imeanza kutoa matunda. Kilimo hiki hakitumii udongo bali kinatumia maji yaliyo na virutubisho.

Kwa kutumia kilimo cha haidroponi, mkulima amepanda mboga za chainizi ambazo zinasifika kwa kuwa na madini mengi na sasa zimekua na kufikia hatua ya kati; akisubiri ziweze kukomaa vizuri, kuzivuna na kwenda kuziuza sokoni ili ajipatie kipato.

Katika eneo la wazi kukiwa na kichanja, kilicho tengenezwa kwa mbao, kikiwa kimewekwa mabomba mafupi madogo ya plastiki yaliyo na rangi nyeupe ambayo yamepandwa mimea iliyochipua na kutoa kwa rangi ya kijani kibichi. Mabomba haya hupitisha maji pamoja na virutubisho mbalimbali ili mimea iweze kukua.

Dishi dogo lenye rangi ya bluu, ambalo ni la plastiki, likiwa limewekewa maji pamoja na vyombo vingine vya plastiki, ambavyo vimepandwa mimea ya aina tofautitofauti iliyo na rangi ya kijani kibichi cha kupendeza. Hii inaashiria kuwa ni kilimo kinachotumia maji bila kutumia udongo.

Mtunza bustani amepanda mboga za majani aina ya chainizi, kwa kutumia mfumo wa kisasa wa haidroponi, na kutokana na maji yenye virutubisho vya kutosha, mizizi yake imeenda chini na kusababisha majani yake kuwa mapana na yaliyostawi vizuri.

Banda kubwa la kuku ambalo wamejaa vifaranga waliotoka kutotolewa wakiwa wamewekewa taa ili wapate joto la kutosha na katikati vimewekwa vyombo maalumu kwajili ya chakula na maji yaliyo changanywa na virutubisho pamoja na chanjo ili kuhakikisha hawapati magonjwa yoyote ambayo ni ya kuambukiza.

Shamba kubwa la kisasa lililolimwa na kupandwa mimea jamii ya kabichi ambayo imeota na kuchukua kwa rangi ya kijani kibichi. Mimea hii ikiwa bado haijakomaa vizuri. Ikikomaa, itavunwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali za chakula.

Ndani ya shamba nyumba ambalo limejengewa kwa ubora na ustadi ili kuhakikisha matunda ya mazao, ambayo yamepandwa ndani yake hayawezi kupata miale mikali ya jua na kusababisha hasara kubwa kwa mkulima pindi ambapo msimu wa mavuno utafika.

Eneo kubwa la shamba likiwa limepandwa miti ya chai pamoja na miti mingine, chai hii imekomaa vizuri kuvunwa na kupelekwa katika viwanda kwa ajili ya kuzalisha majani ya chai ambayo yanatumika mgahawani.

Shamba lililolimwa na kupandwa mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kukiwa na mkulima mmoja aliyevaa kofia akiendelea na zoezi la umwagiliaji. Mimea hii ikikomaa vizuri itachukuliwa na kupelekwa kiwandani, kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa tofautitofauti.

Wakulima watatu wakiendelea na zoezi la upaliliaji katika shamba kubwa lililolinwa na kupandwa mazao aina ya kabichi ambayo baadhi yake yakiwa yamefungwa. Mazao haya yakikomaa vizuri huchukuliwa na kupelekwa kiwandani kwaajili ya kuchakata na kutengeneza bidhaa mbalimbali za chakula.

Zao la vitunguu maji vingi, vilivyovunwa na kuwekwa katika eneo moja la chini; vikisubiriwa vikauke vizuri ili viweze kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali kwa ajili ya chakula.

Nyumba iliyolimwa na kujengwa kisasa kwa vyuma pamoja na maturubai ambayo yanapitisha mwanga. Huku ndani yake kukiwa kumepandwa mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ambayo ikikomaa huvunwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali.

Eneo la shamba la ndani, lililopandwa uyoga ambao umeota na kuchipua kwa rangi nyeupe; ambao ukikomaa huvunwa na kupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali kwa ajili ya chakula.

Mimea jamii ya nyanya iliyolimwa kisasa ikiwa ina matunda mengi yenye rangi nyekundu pamoja na kijani. Ikikomaa vizuri itavunwa na kupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali kama vile nyanya za kopo.

Shamba kubwa lililo limwa vizuri na kupandwa mbogamboga aina ya kabichi, ambazo zimestawi vizuri na kuanza kufunga. Zao hili likikomaa huvunwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali za chakula.

Ng'ombe wengi wenye rangi nyeusi na nyeupe wakiwa katika banda kubwa na la kisasa ambalo linatumika katika kuwafugia ng'ombe hao. Ng'ombe hawa hutumika kama malighafi katika viwanda mbalimbali, vya kuzalisha nyama pamoja na maziwa.

wanawake wawili wakulima wakiwa katika shamba kubwa lililo na miti pia limepandwa zao la chai ambayo wanachuma na kuweka katika vikapu vilivyopo mgongoni kwao. Zao hili likivunwa vizuri hupelekwa kiwandani kwa ajili ya kutengeneza majani ya chai.

banda kubwa na la kisasa lililo na miundo mbinu pamoja na vyombo mbalimbali kwa ajili ya kulishia mifugo aina ya kuku, kuku hawa wana rangi nyeupe pia hutumika kama malighafi katika viwanda kwa ajili ya kuzalisha nyama pamoja na mayai.

Banda lililo tengenezwa kisasa, likiwa lina pitisha mwanga wa kutosha kukiwa na vyombo tofauti tofauti, ambavyo hutumika kulishia mifugo aina ya kuku. Iliyo ndani ya banda hilo, kuku hawa hutumika kama malighafi katika viwanda tofauti tofauti.

Wafanyakazi wa kiwanda walio valia sare ya makoti ya rangi ya kijani pamoja na kofia zake wakiwa ndani ya kiwanda kinachochakata maua ya aina mbalimbali, wakipakia maua katika vifungashio tofautitofauti ili yaweze kupelekwa sokoni.

Wafanyakazi wa kiwanda cha kuchakata matunda aina ya parachichi waliovaa sare ya makoti ya rangi ya kijani, barakoa pamoja na kofia nyeupe wakiendelea na zoezi la kupanga mazao ya matunda hayo katika maboksi yaliyo na rangi tofautitofauti.

Eneo la shamba lililolimwa kwa mfumo wa matuta limepandwa mimea ya jamii ya nyanya iliochipua kwa rangi ya kijani kibichi, ambayo tayari imetoa matunda mengi yenye rangi ya kijani na baadhi yakiwa na rangi nyekundu yakikomaa vizuri yatavunwa na kupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali.

Eneo la shamba lililolimwa na kupandwa mimea jamii ya nyanya, ambayo imetoa matunda yenye rangi ya kijani na baadhi yakiwa na rangi nyekundu. Yakikomaa vizuri yatavunwa na kupelekwa viwandani kwa ajili ya kutengeneza vyakula vya aina mbalimbali.

Zizi la ng'ombea wanaofugwa nyumbani, lililotengenezwa kwa kutumia malighafi za chuma, tayari baadhi ya ndama wapo wakiendelea na malisho yao; huku wakiwa na afya njema waliostawi vizuri kutokana malisho yaliyochanganywa na chanjo, zinazowazuia kupata magonjwa mbalimbali.

Banda kubwa lililotetengenezwa kisasa na kuwekwa miundombinu inayofaa kukiwa na kuku wengi walio na rangi nyeupe ambao wanafugwa katika banda hili, kuku hawa hutumika kama malighafi katika viwanda mbalimbali vya kutengeneza nyama pamoja na mayai.

Ng`ombe wengi wenye rangi nyeupe na nyeusi wakiwa katika banda kubwa na la kisasa linalotumika kuwafugia. Ng`ombe hawa hutumika katika kuzalisha nyama, ngozi pamoja na maziwa ambazo hutumika kama malighafi katika viwanda.

Shamba kubwa lililolimwa na kupandwa mimea jamii ya kabichi ambayo imeota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ambazo zimeanza kufunga vizuri zikikomaa zitavunwa na kupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali za chakula

Mkulima akiendelea na zoezi la upakiaji wa vitunguu maji ambavyo vimewekwa chini akipakia katika magunia ili aweze kuvisafirisha na kupeleka viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali za chakula.

Shamba kubwa lililolimwa na kupandwa mimea jamii ya mananasi ambayo imechipua na kutoa matunda hayo ya nanasi ambayo yakikomaa vizuri yatachukuliwa na kupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali kama vile juisi.

Katika eneo la shamba lililotengenezwa kisasa kwa kutumia vyuma na kuwekwa maturubai ambayo yanapitisha mwanga. Umepandwa mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi; ambayo ikikomaa vizuri huchukuliwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali za chakula.

Shamba kubwa lililolimwa na kupandwa mimea jamii ya migomba ambayo imebeba mikungu mikubwa iliyo na ndizi zenye rangi ya kijani, ambazo zikikomaa vizuri huchukuliwa na kupelekwa katika viwanda vya aina tofauti tofauti kwa kuzalisha chakula.

Eneo la shamba lililolimwa kwa mfumo wa matuta na kupandwa mimea aina ya maharage likiwa limepitishiwa mipira mirefu myeusi myembamba, ambayo inatumika katika umwagiliaji wa mimea hiyo hapo shambani.

Mboga za majani aina ya chainisi zimepandwa katika shamba kubwa ambalo lina udongo wenye rotuba ya kutosha, na kando yake teyari yamefungwa mabomba ambayo ni mfumo wa kisasa wa umwagiliaji ili kuhakikisha zinamea vizuri na kustawi.

Shamba kubwa lililolimwa na kupandwa mimea jamii ya mahindi iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kumepitishiwa bomba kubwa jeupe ambalo linatumika katika umwagiliaji wa mahindi hayo hapo shambani.

Shamba kubwa lililolimwa kwa mfumo wa matuta na kupandwa mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuna mifereji ambayo imejaa maji na inatumika katika umwagiliaji wa mimea ambayo ipo shambani.

Eneo kubwa la shamba lililolimwa vizuri kwa mfumo wa matuta limepandwa mimea ambayo imechipua kwa rangi ya kijani kibichi, pia imepitishiwa mpira mrefu mwembamba unaotumika katika umwagiliaji wa mimea hiyo apo shambani.

Mazao ya biashara aina ya maharage yamepandwa kwenye shamba kubwa; lililolimwa na kusawazishwa vizuri na sasa mfumo mpya wa umwagiliaji umewekwa, ambapo ni mabomba yaliyolazwa chini ardhini ili kuhakikisha kuna unyevu wa kutosha, ambapo utasaidia mimea hiyo kuweza kuzaa kwa wingi na kumpatia mkulima faida.

Eneo ambalo liko pembezoni mwa mji, mwanaume mmoja anaendelea na shughuli ya umwagiliaji kwa kutumia mpira wa mikono, ili kuhakikisha mimea ambayo ameipanda inapata unyevuunyevu wa kutosha na kuepuka mizizi yake kupauka; ili aweze kupata faida kubwa kutokana na uwekezaji ambao ameuweka.

Mfumo wa umwagiliaji wa kisasa, unaotumia mabomba yanayolazwa ardhini na kusambaza maji kwenye matuta; ambayo tayari yamesiwa mbegu ili miche yake itakapoota iweze kuwa na unyevunyevu wa kutosha, na hatimaye kuweza kuzaa kwa wingi na mkulima kujipatia faida atakapovuna na kupeleka sokoni.

Eneo dogo la shamba, likiwa limelimwa na kupandwa mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kukiwa kuna mabomba marefu membamba, ambayo yanatumika katika umwagiliaji wa mimea hiyo hapo shambani.

Eneo dogo la ardhi lililolimwa na kupandwa mimea iliyo ota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, imepitishiwa mabomba marefu meusi, ambayo yanatumika katika umwagiliaji wa mimea hiyo hapo shambani.

Eneo la ardhi lililo la tambarare likiwa na mnyama mrefu aina ya twiga aliyesimama katikati ya eneo hilo ambalo lina majani mafupi pamoja na miti michache iliyo na rangi ya kijani kibichi, huku kwa mbali kukiwa na majengo marefu aina ya ghorofa.

Mnyama mrefu wa porini aina ya twiga akiwa amesimama katika eneo la ardhi lililo la tambarare, lililo na miti pamoja na majani yenye rangi ya kijani kibichi; huku kwa mbali kukiwa kunaonekana mji ulio na maghorofa marefu pamoja na nyumba za kawaida.

Eneo kubwa la ardhi lililo na tambalare linamajani mafupi pia kunawanyama pori aina ya yembo ambao wanatembea uku wakiwa wanakula majani, na katikati ya eneo hilo kukiwa na mti mmoja mrefu kwa mbali kukiwa na msitu wenye miti mingi.

Eneo kubwa la ardhi lililo la tambarare, huku pembeni kukiwa na bwawa kubwa lililo na maji mengi yaliyo tulivu, pia kukiwa na miinuko, huku anga likiwa la bluu na mawingu mengi meupe.

Eneo kubwa la ardhi likiwa na barabara ya vumbi, huku pembezoni mwa barabara hiyo kukiwa na miti pamoja na majani ya rangi ya kijani kibichi, na mbele kukiwa na mlima mrefu, huku anga likiwa la bluu lililo na mawingu meupe.

Eneo kubwa la ardhi lililo la tambarare, likiwa na majani marefu yaliyo na rangi ya kijani kibichi. Pia na miche mirefu michache iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku anga likiwa na mawingu mazito, ikiashiria ni hali ya mvua.

Eneo la wazi lililo na tambarare pamoja na muinuko, kuna majani mafupi, miti pamoja na vichaka vilivyo na rangi ya kijani kibichi, huku anga likiwa na mawingu mazito. Ikiashiria hali ya mvua.

Eneo kubwa la ardhi, lililo la tambarare likiwa na wanyama wa porini, jamii ya tembo ambao wanaendelea kula majani katika eneo hilo. Huku kwa mbali kukiwa na misitu pamoja na miinuko.

Wanyama wa porini kama vile pundamilia na swala wakiwa katika eneo la ardhi lililo na majani mafupi, miti pamoja na vichaka huku kwa mbali kukiwa na mlima mrefu ulio na miti yenye rangi ya kijani kibichi huku anga likiwa na mawingu mengi meupe.

Katikati ya ardhi ambayo ipo tambarare isiyokuwa vilima wala milima, umepita mfereji unaotiririsha maji taka yanayotokana na mvua ambazo zimekuwa zikinyesha mara kwa mara; yakielekea bondeni ambapo wakulima na watunza bustani huyatumia kwa ajili ya shughuli za umwagiliaji.

eneo la ardhi lililo na tambarare likiwa na miti mifupi yenye rangi ya kijani kibichi pia kukiwa na mlima mrefu ulio na theluji kwa juu, eneo hili linavutia sana kwa ajili ya utalii hivyo husaidia katika kuongeza pato la taifa.

Eneo kubwa la ardhi lililo la tambarare huku mto mdogo ukiwa umepita katikati ya eneo hilo. Eneo hili likiwa na miti mirefu iliyo na majani ya rangi ya kijani kibichi, huku kwa mbali kukiwa na mlima mrefu pia mawingu yakiwa meupe na anga la bluu.

Eneo la ardhi lililo na tambarare, lina majani makavu, vichaka ambavyo vina rangi ya kijani kibichi, pia kukiwa na mnyama wa porini aina ya simba akiwa amelala katika majani hayo makavu, huku kwa mbali kukiwa kuna majengo marefu aina ya ghorofa.

Eneo ambalo lipo pembezoni mwa mji lililojaa utajiri mkubwa wa miti, majani, maua na vyote vikiwa vina rangi ya kijani kibichi kutokana na vile ambayo mvua zinanyesha mara kwa mara, lakini pia wana kijiji wanalinda msitu huu usiweze kuingiliwa na kuharibiwa na haswa wafugaji.

Eneo la ardhi ambalo lipo tambarare, likiwa limejaa uoto wa asili wa aina tofautitofauti; ikiwa ni pamoja majani mengi yanayotambaa, miti, maua ya kondeni na vyote vikiwa vinapoteza rangi ya kijani kibichi, kutokana na mvua kutonyesha kwa muda mrefu.

eneo kubwa la ardhi lililo na majani mafupi miti mirefu pamoja na vichaka ambavyo ina rangi ya kijani kibichi na kwa mbali kukiwa na miinuko pamoja na milima hii inaashiria ni eneo ambalo ni la porini.

Eneo kubwa la ardhi lililo la tambarare, likiwa na majani mafupi yenye rangi ya kijani kibichi, pamoja na miti michache mirefu. Pia kukiwa na nyumba ambazo zinaweza kutumika kama makazi ya watu, huku anga likiwa la bluu na mawingu machache meupe.

Eneo kubwa la ardhi lililo la tambarare likiwa na majani mafupi miti mifupi huku baadhi ikiwa mirefu yenye rangi ya kijani kibichi, na kwa mbali kukiwa na miinuko pamoja na milima, huku anga likiwa la bluu lenye mawingu mengi meupe.

Eneo la ardhi ambalo limejaa milima, mabonde, pamoja na miteremko; likiwa na utajiri mkubwa wa uoto wa asili, bila kusahau viumbe hai wanaoishi katikati ya misitu yake, na kujipatia malisho kutokana na mvua nyingi ambazo zimekuwa zikiendelea kunyesha na kuweka kijani kibichi.

Eneo kubwa la ardhi la lililo tambarare, likiwa na majani mafupi machache yenye rangi ya kijani, huku baadhi yakiwa yamekauka, pia kukiwa na mto ambao unatiririsha maji una miti iliyo katika makundimakundi. Pia kukiwa na nyumba chache ambazo zinaweza kutumika kama makazi ya watu.

Eneo ambalo limejaa mteremko, mabonde pamoja na milima na kando yakionekana mawingu kiasi na katikati upo msitu; ambao ndani yake kuna uoto wa asili pamoja na viumbe hai wanaoishi, ikiwa ni pamoja na nyoka wakali ambapo watu hupita kwa tahadhari muda wote.

Eneo la ardhi ambalo uoto wa asili mwingi ambao ulikua umeoteana umekauka kutokana na malisho mengi ya ng'ombe ambao wana pita na kukanyaga mara kwa mara na kusababisha ardhi kuanza kuwa kame na miti ambayo imeota kuendelea kupukutika na baadae kupotea kabisa.

Kijana mmoja wa kiume akiwa ana mifugo yake aina ya mbuzi, katika eneo la barabara, ambalo pembeni yake lina miti pamoja na majani mafupi ambayo yanatumika kama malisho ya mifugo hiyo ambayo anazunguka nayo.

Mbuzi wengi wa rangi ya kahawia na nyeupe wakiwa ndani ya banda kubwa ambalo linatumika kuwafugia lililojengwa kwa mbao na kuwekwa saruji katika sakafu, mbuzi hawa hutumika katika kuzalisha nyama, maziwa pamoja na ngozi kwa wafugaji.

Wanyama wa kufugwa aina ya mbuzi wakiwa katika banda lililotengenezwa kwa mbao huku baadhi wakiwa wamenyanyuka wakila majani ambayo wamewekewa na mfugaji wao, mbuzi hawa hutumika katika kuzalisha nyama, pamoja na ngozi.

Banda lililotengenezwa kwa mbao pamoja na mabati, kukiwa na mifugo aina ya kuku na chombo chao kilichowekwa maji. Kuku hawa hutumika katika kuzalisha nyama pamoja na mayai kwa wafugaji.

Mwanamke na mwanaume ambao ni wafugaji, wakiwa ndani ya banda lao lililo na kuku wengi wa jamii ya kisasa walio katika vibanda vyao, wakiendelea kula. Kuku hawa hutumika katika kuzalisha nyama pamoja na mayai kwa wafugaji.

Ndege wa kufugwa aina ya bata walio na rangi tofautitofauti kama nyeupe na nyeusi wapo nje ya banda lao huku wengine wakiwa wanakula chakula walichopewa na mfugaji wao. Bata hawa husaidia katika kuzalisha nyama pamoja na mayai kwa wafugaji.

Mwanaume mmoja mfugaji akiwa amesimama katika eneo la wazi amezungukwa na mifugo aina ya ndege kama vile bata pamoja na kuku wenye rangi tofautitofauti, ndege hawa kumsaidia kuzalisha nyama pamoja na mayai.

Shamba kubwa ambalo lina udongo wenye utajiri wa rutuba ya kutosha, tayari mkulima amepanda mboga za majani aina ya chainizi na kuweka mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa mabomba, ambao unamhakikishia kuwa na unyevuunyevu katika mashina na mizizi wakati wote, ili kuweza pia kujihakikishia mavuno mengi.

Makopo ya bati, yaliyo tengenezwa kisasa na kufunikwa vizuri, yakiwa yametumika katika kuhifadhia mbegu za mimea ya aina tofauti tofauti, ambazo hununuliwa na wakulima, kwa ajili ya kwenda kupandwa bustanini au mashambani.

Shamba kubwa ambalo limelimwa na kusawazishwa vizuri na baadaye kupandwa mahindi ambayo ni moja ya zao la biashara, yakiwa kwenye hatua zake za mwanzoni kabisa na mkulima akijiandaa ili kuja kupalilia na kuondoa nyasi ambazo zimeota pembeni yake, na kujihakikishia mavuno mengi hapo baadaye wakati wa mavuno ukifika.

Mbegu za mimea ya aina mbalimbali kama vile maharage na kunde, zilizo na rangi tofauti tofauti zimewekwa katika magunia na zipo katika eneo la soko ili wakulima waweze kuzinunua kwa ajili ya kwenda kuzipanda mashambani.

Kifungashio kidogo cha plastiki kilicho na rangi ya njano pamoja na kijani kimebeba mbegu za mimea aina ya mchicha ambayo inauzito wa gramu kumi, mbegu hizi hununuliwa na wakulima na kupandwa katika mashamba au bustani.

Baada ya mbegu za mahindi kupandwa kwenye shamba kubwa, zimeota zikiwa katika hatua ya mwanzoni kabisa, zikimpatia mkulima kazi kubwa yakuendelea kumwagilia, kupalilia na kuweka mbolea ili kuhakikisha mwisho wa siku anapata faida inayoendana na uwekezaji wake aliouweka.

Kifungashio kidogo cha plastiki, kilichotumika katika kutunzia mbegu ya mimea ya mbogamboga, ambacho kimefungwa vizuri. Mbegu hizi huuzwa kwa wakulima kwa ajili ya kwenda kupandwa mashambani au bustanini.

Vifungashio vilivyo na rangi ya kahawia pamoja na nyeupe vimetumika katika kuhifadhi mbegu za mimea mbalimbali kama vile mboga za majani, karoti pamoja na pilipili hoho. Mbegu hizi huuzwa kwa wakulima kwa ajili ya kwenda kuzipanda mashambani.

Eneo kubwa la shamba lililolimwa vizuri kwa mfumo wa matuta kukiwa kumepandwa mbegu za mimea ya aina tofauti tofauti, ambazo zimeota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pia katika shamba hili kukiwa na mipira ambayo inatumika katika umwagiliaji.

Kifungashio kidogo cha plastiki kilicho na rangi tofautitofauti kikiwa na uzito wa gramu ishirini na tano. Kimetumika kuhifadhia mbegu aina ya nyanya ambayo hutumika na wakulima kupandwa mashambani au mabustanini.

Mbegu za aina mbalimbali kama vile maharage na kunde zikiwa zimepangwa vizuri juu ya meza na kuwekwa ndani ya vifungashio tofautitofauti, ili wateja watakapofika waweze kuziona kwa ajili ya matumizi ya kilimo.

Shamba kubwa ambalo limelimwa vizuri na kusawazishwa na sasa mkulima amepata fursa ya kuweza kuzipanda mboga za majani aina ya chainizi, na zinaendelea kukua akiweka mbolea pamoja na kumwagilia, ili kujihakikishia anapata mavuno mengi wakati ambapo atavuna na kupeleka sokoni au kiwandani.

Wakulima wa moja ya zao la biashara aina ya mahindi lishe baada ya kuyavuna na sasa wanayapakia katika mifuko ili kuweza kuyasafirisha, na kupeleka kwenye masoko hasa yaliyopo mijini, ambapo ndipo yanapo nunuliwa sana kwa ajili ya watoto au watu ambao afya zao zimedhoofika.

Kifungashio ambacho ndani yake zinahifadhiwa mbegu za mboga za majani aina ya kabichi, ambacho kimefungwa vizuri kwa umakini ili hewa isiweze kuingia na kuziharibu na baadaye kumpatia hasara kubwa mkulima atakayenunua na kwenda kuzisia kwa ajili ya biashara.

Kifungashio kidogo kilicho na rangi tofautitofauti kimehifadhi mbegu ya mchicha, na kimefungwa vizuri. Mbegu hii ina uzito wa gramu kumi na hununuliwa na wakulima kwa ajili ya kwenda kupandwa mashambani au bustanini.

Zao la biashara aina ya mahindi baada ya mbegu zake kupandwa katika shamba kubwa na sasa zimeota zikiwa katika hatua ya mwanzoni kabisa huku mkulima akiweka nguvu na kuendelea kuwekeza kwa kuweka mbolea, kumwagilia, kupalilia ili kujihakikishia faida kubwa itakapofika msimu wa kuvuna.

Vyombo vidogo vya plastiki vikiwa vimeoteshwa mbegu ambazo zimeanza kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ambazo zikikomaa vizuri huchukuliwa na kuhamishiwa shambani au mabustanini, ili kuzalisha mazao.

Ndani ya duka kubwa la pembejeo za kilimo, vifungashio vilivyotengenezwa kwa kutumia malighafi ya bati na ndani yake zimehifadhiwa mbegu za zao la biashara aina ya nyanya, zikitarajiwa kusafirishwa na kupelekwa maeneo ambayo ni karibu na wakulima ili waweze kujipatia kwa bei nafuu.

Shamba kubwa ambalo ni kwa ajili ya kilimo cha biashara, mboga za majani aina ya figiri zimepandwa; mkulima akiendelea kumwagilia na kuweka mbolea ili kuhakikisha wakati wa mavuno ukifika zitapata ushindani mkubwa sokoni ili kujipatia faida.

Mbwa mdogo mwenye rangi nyeupe pamoja na kahawia akiwa katika kibanda kidogo kilicho tengenezwa kwa vyuma ambacho kinatumika katika kumsafirishia kumpeleka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Mabanda madogo yaliyotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi kama kijani huku mengine yakiwa hayajapakwa, yanatumika katika kufugia mifugo ya aina mbalimbali kama vile: mbwa, paka pamoja na ndege.

Katikati ya mtaa wenye makazi ya watu, mwanaume mmoja ambae ni mpenzi wa ufugaji wa mbwa ametoka nao nje ili kuweza kuwatembeza wapate hali ya hewa nzuri, kabla ya kuwarudisha nyumbani kuwapatia chakula, maji pamoja na chanjo kabla ya kuwafungulia usiku kuendelea na mawindo.

Madaktari wawili wa kike na wa kiume huku mmoja akiwa amevaa barakoa wamevaa sare ya makoti yenye rangi ya bluu. Mmoja wao akiwa anamuogesha mbwa mdogo katika sinki kubwa. Mbwa huyu akiwa ana rangi nyeupe.

Mwanaume mmoja ambaye ni daktari wa mifugo akiwa amevaa fulana nyeusi pamoja na barakoa akiwa ndani ya chumba akimuhudumia mbwa mdogo mweupe aliyemuweka juu ya meza.

Vibanda vilivyotengenezwa kwa mbao na kuwekwa madirisha na milango, vinatumika katika ufugaji wa mifugo mbalimbali, kama vile: mbwa, sungura, paka, pamoja na ndege. Vinauzwa kwa wafugaji ili wakafuge mifugo yao.

Mnyama wa porini aina ya punda milia akiwa katika eneo la wazi lililo na udongo mkavu majani yaliyo kauka pamoja na miti michache iliyo na rangi ya kijani kibichi huku mingine ikiwa imekauka na mbele yake kukiwa na mlima mrefu huku anga likiwa la bluu

Mwanaume mmoja akiwa katika eneola msitu lililo na miti mirefu, akiwa amepanda mnyama wa porini aina ya farasi huku mwingine akiwa nyuma yake. Wanyama hawa hutumika kama usafiri pia hufugwa katika maeneo ya watu.

Ndege wa porini akiwa na manyoya yenye rangi nyeupe huku baadhi yakiwa na rangi nyeusi amekaa katika eneo lililo na majani ya kijani kibichi ,ndege huyu ni kivutio kikubwa cha watalii hivyo husaidia katika kuongeza pato la taifa.

Wanyama wengi jamii ya kiboko wakiwa katika mto mkubwa ulio na maji mengi wanyama hao hupenda kushinda katika maji, pia ni kivutio kikubwa cha watalii hivyo husaidia katika kuongeza pato la taifa.

Mnyama aina ya twiga akiwa ametoa ulimi wake nje, amesimama katika eneo la pori lililo na udongo mkavu, majani ya kijani huku na baadhi yakiwa yamekauka, pia kukiwa na miti mirefu.

Mmoja wa ndege wa porini baada ya mizunguko ya siku nzima akitafuta nafaka kwa ajili ya chakula, amerejea karibu na mti ulio kauka kwenye kiota chake na kusimama kwenye tawi kwa utulivu akitazama huku na kule kabla ya kwenda kujipumzisha kwa ajili ya siku nyingine.

Mnyama mkubwa wa porini aina ya tembo akiwa amesimama katika eneo la ardhi lililo na udongo mkavu. Huku pembeni yake kukiwa na miti mirefu iliyo na rangi ya kijani kibichi. Pia kukiwa na watu mbalimbali ambao wamefika ili kumtazama mnyama huyo.

Mnyama wa porini aina ya twiga, akiwa amesimama katika eneo la msitu lililo na majani mafupi, vichaka pamoja na miti mirefu iliyo na kijani kibichi cha kupendeza. Mnyama huyu ni kivutio saana cha utalii, hivyo husaidia katika kuongeza pato la taifa.